Pesa hizi ni pesa za noti elfu kumi elfu mmoja, hizi ni pesa mpya ambazo wamebadilisha baada ya kutoa zile mzee huyu akiwa anatoa pesa akiwa anafunga pesa zake pamoja.

Wachezaji hawa wanariadha ikiwa ni mwanaume na msichana; wote wakiwa wamejifunga na bendera ya Kenya. Kwa msichana imeandikwa Koech na mbele kwa mvulana imeandikwa Kenya.

Orodha ya simu hiyo inaonyesha jinsi ambavyo mtu ametumia pesa zake siku hiyo alafu tena inakuonyesha pesa ambazo umebakia katika simu yako ili uweze kujua vile pesa yako umetumia siku huo.

Watu wengi wakiwa katika soko, pale kuna watu wa aina aina halafu watu pia wauzaji wameeka mango zao wakiwa wameweka pale , nguo tofauti tofauti ili waweze kuuzia watu.

Gari hii moja wa rangi yake nyeusi ikiwa imesimama pale ambapo pale mbele tena kuna maandishi ambaye imeandikwa Rae auto . Kando ya hii gari tena kuna magari ya rangi tofauti tofauti zikiwemo hapo.

Watu wawili ambao wamevaa koti lao la kazi alafu mbele yao tena kuna mwanamke na mwanaume. Huenda hapa ni shule anawafunza hawa jinsi ambavyo wanafaa kutumia hiyo chupa kuosha mkono.

Mwanaume mmoja ambaye amevunjika shingo wakamwekea plastiki kupitia shingo akiwa pale alafu hapa kuna maandishi ambayo inaonyesha orodha jinsi ambavyo inafaa ili uweze kuepuka ajali kama hio.

Gari moja ambalo liko kwa rangi yake nyeupe, likiwa limefungua taa, alafu mlango ikiwa imefunguliwa. Nyuma ya hii gari pia, kuna gari ingine, yenye gari yake nyeupe, alafu pale kuna chumba kubwa.

Hawa ni wachezaji ama wanawake walemavu ambao wamevaa shati inayofanana rangi yao nyekundu ambao mbele yake imeandikwa Kenya. Hawa wakiwa walemavu huenda wakiwa washiriki katika mchezo.

Wachezaji hawa wanariadha wakiwa wamevaa soksi zinazofanana. Halafu mbele yao kuna walemavu. Halafu pale chini pia wameweka mpira huo. Wanajitayarisha kwa mchezo huo unaokuja.

Magari haya ya rangi ya nyekundu ikiwa pale imeegeshwa. Magari iliyofanana ikiwa pale. Hayo magari ikiwa pale, soko ikiwa kuhusu huenda imetoka kwa nchi nyingine ama imetengenezwa katika nchi hii.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake nyeusi; akiwa amemsalimia mwanaume mmoja amabye amevaa shati lake nyekundu kama mbele imeandikwa KDF . Huyu mwanaume wa suti akiwa anampea shati.

Orodha hii vile ambavyo mtu angetaka kununua, hii ni nyumba ambayo imeekwa pale, imependeza, nyumba hio ukitaka kununua unafaa ufuatilie maandishi hapo, ambayo imeandikwa, ili uweze kununua nyumba ambayo inafaa.

Hapa ni chumba la maziwa ambapo pale ndani kuna watu ambao wameketi alafu tena huko mwisho kuna msichana ambaye ameinama. Meza iliyo katikati ni kwa rangi yake nyekundu na tena kiti.

Matunda ya tofauti tofauti zikiwemo pale, mkulima ameleta matunda tofauti tofauti kutoka shamba lake akaleta hapa soko ili aweze kuuza, pale kuna chupa ambayo anatumia kupima kulingana na pesa ya mnunuaji.

Gari hili nyekundu likiiwa linabeba magari tofauti tofauti hasa huwa inabeba magari ambayo iko tayari kuuzwa pale soko ikiwa tayari imetengenezwa ama imetoka nchi ingine.

Wakulima wamekuja na mimea zao kadhaa tofauti tofauti alafu wakandika kwa ngunia yao ya rangi nyeupe ili waweze wakauze. Kuna msichana mmoja muisilamu ameinama akiwa anaichagua matunda ambayo ameipendeza.

Ngombe hili moja ambaye ilikuwa ya rangi yake nyeusi imesimama alafu amefungwa na kamba, hii ngombe ikiwa na vidonda huenda hii ngombe ikiwa na vidonda sababu hakupata dawa yenye inavyoweza kumpea afya mzuri.

Matunda haya tofauti tofauti , mkulima ameleta matunda katika kibanda yake akaipanga vizuri Kwa orodha inayovutia ili aweze kuuza. Pale kuna mwanaume ambaye ameshika kichwa lake akiwa akingoja wanunuaji wafike.

Magari haya ya rangi tofauti ikiwepo pale ikiwa zimesimama. Pale kuna watu ambao wamekalia gari kwa rangi yake nyeusi. Alafu pale kuna msichana mmoja ambaye amekaa kwenye nyasi.

Mwanamke mmoja ambaye ameenda pale hospitali ili angaliliwe shida ya maskio, nyuma yake kuna daktari ambaye amebeba mashini yake ili kuhakikisha kuwa anaona kile tatizo ambazo ako nazo katika hiyo skio.

Pale kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa anawaelimisha watu watatu ,huenda ye NI kiongozi anawafunza jinsi ambavyo kazi inafaa kufanyika pale hospitali.

Duka hili ikiwa imefunguliwa alafu hapo katika mlango hiyo duka imeandikwa Mpesa. Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama hapo kwa duka. Huenda yeye ndiyo ako pale akinunua vitu kutoka hiyo duka.

Magari haya ikiwa rangi tofauti, magari tofauti ikiwa imeegeshwa katika nyasi. Pale katikati kuna watu alafu pale wenyewe wa hii gari huenda wameacha alafu wakahudhuria mkutano.

Magari haya, ya rangi tofauti tofauti zikiwepo, pale katika chumba hii, ya diri, ya vioo, hii ni magari hasa huwa iko katika soko ikiuzwa, magari haya ikiwa kwa bei, tofauti tofauti.

Watu wengi wakiwa katika soko, pale kuna watu wa aina aina, alafu watu pia wauzaji wameweka manguo zao wakiwa wameweka pale nguo tofauti tofauti ili waweze kuuzia watu.

Wale kuna wanaume ambao wameketi kiti wakiandika hao wote wakiwa wameshika karatasi zao weupe na kalamu kando yao kuna watu ambao wamepanga laini wakingoja ili waweze kusaidiwa ama kushuhudiwa.

Vikapu hivi huwa watu au wazee wa kijiji huwa wanaitengeneza wakiunda, baada ya kuunda wanaweka rangi tofauti tofauti ili kupendeza, alafu wanachukua soko ili waweze kuuza.

Hii ni kodi za pesa elfu moja. Hizi ni kodi ambazo ni mpya zilibadilisha zile za kitambo wakaleta hii. Hii ni pesa ambazo kila mKenya anahitaji ile kununua bidhaa ama mali.

Hizi ni noti hizi ni pesa pesa noti elfu moja hizi pesa noti huwa inatumika kununua dahalani ama mali mbalimbali hasa hizi pesa inakuangaa kubwa.

Hii ni noti ya pesa elfu moja hii noti hukuwa sana sana huwa ni kubwa kwa pesa ambayo inaweza shika, hii pesa inaweza tumika kununua malia ama vifaa inayohitajika kama mtu, katika vitu zako za mbali mbali.

Hapa ni soko, ambapo wakulima wote wamekuja na bidhaa zao ama mali zao. ili wakuje wakauze, hawa wamekuja na bidhaa tofauti tofauti mali zao ili wakuje wauzie wateja wake.

Hizi ni kodi mbili. Kodi ya kwanza ni elfu moja alafu nyingine ni hamsini. Hizi ni pesa ambazo huwa inatumiwa kununua mali ama mtu mkenya, hii ni pesa ya watu wa Kenya ambao hutumika ili kununua vitu ambazo ungehitaji.

Wenyeji wa hii gari wamekuja wakishughulikia ama wamehudhuria sherehe. Wameekelea gari zao pale na wakaenda kuhudhuria sherehe ilhali watu wengine wamebaki pale karibu na gari zao.

Hapa ni soko, soko ambayo kuna bithaa mingi ama machungwa mengi ama matunda mengi katikati , huyu ni mkulima ambaye amekuja na matunda lake ili kuuzia mahitaji.

I'mhapa ni duka duka mbele ya Kuna msicha wanaume wawili ambao wako pale wakingoa wakusaidiawa na pale tena ni duka ambalo ukitaka Mali yoyote unaenda pale alafu unasioata.

Magari haya iko za kuuzwa. Zote ziko pale zimepanga laini na ziko kwa color tofauti zikiwa tayari kuuzwa mteja ambaye amependezwa naye yeyote anaenda pale anaiona na anainunua.

Huenda kulikuwa na sherehe. Wenye gari haya wameeka gari gari zao kando halafu wakaenda kuhudhuria sherehe ili baadae wakuje wapeleke sherehe halafu pale kuna magari tafauti tafauti iliyo na color tafauti tafauti.

Hapa ni chumba ya mali ya manguo. Mwenyewe ametoanisha mwangua akaweka chini ili mteja yeyote aweze kupata ile nguo ambayo macho yake imependeza aweze akanunua na akaichukue aivae.

Hiyo ni lori, lori hili limebeba magari, magari haya inaweza kuwa imetoka kwa mahali inatengenezwa inapelekwa pale kwa soko iuzwe zote.

Hapa ni duka kuu duka kuu ambaye inauza maziwa ya yenye inaitwa yokat tofauti tofauti ukipendezwa na yoyote unaenda pale kununua Kili ambacho kunakupendeza.

Huyu wa hiyo simu amefungua pale kwa orodha ya pesa ambapo unakuonyesha mpesa ambazo bado uko nazo kwa simu na tena anakuonyesha orodha ambazo vile pesa zako umetumia siku hiyo ama wiki hiyo.

Hili gari huwa ni ya familia ya kubeba watu ama kubeba abiria kwa barabara. Tena inaweza kuwa ni ya kubeba mzigo ama kubeba wanafunzi inaweza kuwa ni ya shule na beba wanafunzi wa shule.

Watu ama watu walikuwa wamekuja wamekufika hapa Kwa sherehe wamewekelea gari zao Kandi hili wahudhurie sherehe wote wamekuja na magari tafauti tafauti na color tafauti tafauti wameweka pale kando wakaenda kuhudhuria sherehe.

Hapa ni kwa soko ambapo watu wengi ama wakulima wamekuja na vifaa vyao, mali zao, matunda tofauti tofauti ili kuwauzia wateja. Wote wameekelea pale, wametandika, wangoja wateja wakuja wakainunue.

Hapa ni soko watu wamefururuka Kwa wengi wote wamekuja wakiwa na wengi wamekuja kuuza na wengine kununua na Kila mtu amekuja na Mali zake hili wanunue hili wauze Yale wengine wamekuja pia hili wanunue.

Hizi ni noti za elfu moja. Noti hizi haswa huwa zilikuwa za kitambo kabla serikali kuu wakabadilisha. Na sasa hivi hizi noti haziwezi fanya kazi maana zimeisha na hazina maana zake tena.

Hizi ni magari zilizo kwenye soko. Magari ya kala tofauti na ni za shepu tofauti. Zote zimekuja hapa na zote ziko tayari kuuzwa huenda zote zimetoka kwa nchi zingine alafu zimeletwa ili wateja wakainunue.

Hizi ni matunda ama sana sana viazi tofauti tofauti ambaye mkulima ametoka kutowanisha pale kwa shamba akaileta hapa kwa soko ili akauze akapate pesa yake ya kutumia.

Hii ni viva ama ndizi ambazo zimetoka kwa shamba. Hizi ndizi ambazo mkulima ametoka kuitoa kwa shamba lake alafu akaipeleka pale kwa soko ama kibanda ili akaweze akauuzie wahitaji wengine.

Hapa ni duka la viatu. Huyu mama amepanga viatu zake kwa laini ili mteja ama anayependezwa nayo, anaweza angalia zile ambazo zimemvutia na aweze kununua kile kimempendeza.

Huyu ni mbaba ama ni mtu ambaye amefungua simu ili kuonyesha rekodi amabazo zinafaa. Yeye amefungua mahali pa M-Pesa ili tuonyeshe kile anachotakikana kufanyika. Anaeza kuwa kuwa anataka kutuma pesa ama kununua kitu kutumia M-Pesa.

Hapa ni duka. Duka hili sana sana inakuanga ya kuweka maziwa na mayai. Ukiwa pale maziwa yanabebwa pale alafu yawekwe kua baridi ndio maziwa isioze ama isiharibike. Unaenda pale na pesa yako na mtungu unapimiwa maziwa kulingana na pesa uliyopeana.

Makaratasi haya yakiwa katika kando ya barabara alafu pale watu wanapita, pale tena kuna gari moja nyeupe ikiwa inapita katika barabara hiyo.

Alim amekutana na vifaa vyake vya shamba. Yeye amekutana na kuna karoti, kuna viazi. Yeye amepanga vizuri ili mwananchi angechukua kila amacho kimependeza. Yeye tena ameileta alafu akapanga kwa soko lake liweze kuuzwa sokoni zake.

Mkulima amekuja na bidhaa yake ya shamba, yeye amekuja naona kuna karoti, kuna viazi, yeye amepanga vizuri ni mtu nachukua kile ambacho kunampendeza, yeye alafu ameleta alafu akapanga kwa soko lake ili awezenkuuza hizi mali zake.

Nyeupe, ikiwa pale, imewekwa pale. Hii ni gari ambayo inaweza kuwa imewekwa pale kutengenezwa ama kuangaliliwa ikiwa sawa na wachukue katika pale. Hii gari ni kimoja ambayo imesimamishwa karibu na kio.

Hii ni maandishi ambazo kila mtu anafaa kuwa nazo wakati unapoelekea hospitalini. Hii maandishi yake imeandikwa Cover Board Medical Insurance ya Jubilee. Hii inasaidia mtu yeyote ili aweze asihangaike wakati anapoenda hospitalini.

Hii ni lori ambayo inabeba magari, lori hili huwa inabeba magari kutoka mahali magari hii imetengenezewa, hadi pale sokoni ambayo magari haya yatauzwa. Mbele kuna lori nyekundu.

Kompyuta hizi mbili wa rangi yake nyekundu nyeusi zikiwa zimewekwa pale katika meza yake nyeupe alafu pale kuna vitabu kadhaa ambayo zimepangwa kwa laini inayovutia.

Wote wakiwa wametoka labda kwa mkutano, ama labda wakiwa wanaenda mahali, nyuma yao kuna askari alafu kuna viongozi wengine wakiwa nyuma yao wanawafwata , wanaweza kuwa wametoka kwenye jumba la wanasheria ama wanaelekea mkutano,

Magari ya aina rangi tofauti tofauti zikiwa pale katika chumba, hizi magari zikiwa ziko soko zikiwa tayari kuuzwa. ile ambayo muuzaji ambayo akipendezwa na yoyote anaenda pale anaangalia halafu anainunua.

Kukamwa, hapa ni wanaume ambao inaeza kuwa no familia anaonyesha baada ya kunua gari, kando yake kuna gari tofauti tofauti zikiwa kwenye soko la magari.

Huu ni gari ambayo inabeba magari, ni ya rangi tofauti. Inabeba kwa pale kwa soko ili magari hizo ziweze kuuzwa pale sokoni ambaye angependezwa.

Kuna gari moja ikiwa pale katikati ya chumba, halafu kando yake nje kuna gari ya rangi nyeusi, hii gari inaweza kuwa ni ya pesa nafuu ama pesa nyingi maanake imewekwa kipekee na kuhakikisha kuwa iko salama.

Hapa ni chumba kuu kubwa ya magari tofauti tofauti zikiwa kwa rangi tofauti. Pale kuna watu ambao wanauza magari. Ukiwa umependezwa na iyo tunaenda pale unaambiwa na mtu alafu unachukua gari yako.

Hii ni roda ama kitu ambacho kama unataka kulipa unaekelea pale. Wakati hapa kulipa unaeka pale alafu inakatwa pesa ambazo unaweza kuwa umeikata. Kabla huwama inafaa kuwa na hiyo kadi ambayo iko na pesa ndani ili iweze kuikata.

Wanaume wawili, mmoja amevaa suti na ni mweusi halafu akiwa na mwenzake amefungua mahali pa kuweka mafuta, inaweza kuwa huyu amatoka kununua hiyo gari yake nyeupe anafunzwa jinsi hiyo gari inafanya kazi kabla yeye aweze akachukua.

Hapa kuna wasichana watatu, kila mmoja msichana amekaa katika container yake halafu nyuma ya container ,ama wafanyikazi wamekaa pale wakiwa wanasaidia. Huenda wasichana wameenda kutoa pesa katika akaunti yao ama kuweka pesa katika akaunti yao.

Matunda ya tofauti tofauti zikiwemo pale, mkulima ameleta matunda tofauti tofauti kutoka shamba lake, akaleta hapa soko ili aweze kuuza, pale kuna chupa ambayo anatumia kupima kulingana na pesa ya mnunuaji.

Hii ni gari ambayo haswa huwa ni ya familia ama mtu anaweza abiria ama mizigo, gari hili iko na rangi yake nyeupe, ambayo imekaa pale karibu na geti ikiwa tayari imefunguliwa mlango kubeba watu.

Hii ni maandishi ambayo kila mtu anafaa kuwa nayo wakati unapoenda hospitali. Hii maandishi yake imeandikwa kwa Affordable Medical Insurance ya Jubilee. Hii inasaidia mtu yeyote ili aweze asiangaike wakati anapoenda hospitalini.